Chupa hii moja ambaye imesimama alafu ndani Kuna dawa hii ni dawa ambazo haswa huwa inatumika hili kuongeza damu katika mwili ama katika ikawa uenda mtu amepotesa damu.

Mama mmoja amekaa pale, alafu mbele yake kuna madaktari watatu wamevaa Sare zinazo fanana. huyu mama anaweza kua alikua na shinda ya masikio no wonder daktari amekaa pale mashini yake kuangalia tatizo ama kumsaidia kuponya sikio lake.

Mwanamke moja ambaye ameshika dawa amevaa glovu huku akivaa shati lake nyekundu. Nyuma yake kuna watu ambao wanapita, huenda hapa ni mtaani akiwa yeye anatembea kupea watu dawa.

Hapa ni mkono ya mtu mgonjwa ambaye amepata vidonda zake vidonda katika mkono halafu hapo kuna daktari ambaye ameshika mkono yake ili kumsaidia ama kuzuia ama kupoa.

Mwanamke mmoja akiwa amekaa pale kwa kiti kama amevaa koti lake nyeusi na shati lake nyekundu. Kando yake kuna daktari ikiwa anamuangalia huenda huyo mgonjwa amekuwa na tatizo la masikio.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa koti lake nyekundu na ameshika ndoo yake nyekundu akiwa huenda ako tayari kuosha ama kusafisha hiyo nyumba, hapa tena kuna viatu huenda ni zake.

Watu wengi wakiwa katika mtaa ama katika barabara, hao huenda ni ni daktari ama watu ambao wamekuja ili kuhakikisha kuwa usafi uko. Wengi wakiwa wamevaa shati lao nyeupe.

Wanawake watatu, ambao ni labda ni daktari, ambao wamevaa shati lililofanana la kazi, wakiwa pale wamesimama. Alafu, kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi. Huenda alikuwa na shida ya masikio.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe alafu nyuma yake amebeba mgongoni ni mtungi akiwa katikati la shamba hilo. Mlenda huwa akihakikisha kuwa ametoa madawa.

Hii picha inatuonyesha mkono ya watoto wawili . Mmoja anaweza kuwa ametoka kufanyiwa chanjo ndo maana anapakwa rangi vidole vyake ili wasiweze kurudia kupewa chanjo tena.

Mwanamke mmoja akiwa amekaa kwenye kiti kama amevaa shati lake nyekundu, na ameshika karatasi zake. Akiwa anapewa chanjo na daktari kupitia mkono yake.

Mama amekuja na mtoto wake katika hospitali ili aweze kupewa chanjo. Pale kando yake kuna wamama pia ambao wamekuja na watoto wao. Daktari ameweza kumpea mtoto chanjo kupitia mdomo.

Mwanamke mmoja, mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo yake ya rangi nyeupe. Akiwa pale amesimama katikati ya vifaa ama mvaa katikati ya shamba. Yeye amebeba mzigo yake mkongo.

Hapa ni katika hospitali, pale kuna wamama wawili, madaktari ambao wamevaa koti lao nyeupe. Halafu pale kuna mmoja anaeza kuwa ni mgonjwa ameketi chini anajaziwa kilo zake.

Hapa kuna mwanaume moja akiwa pale amesimama huku akiangalia maandishi ambayo imeandikwa pale katika ukuta. Hii ukuta tena kuna mti huenda ni ya stima iliyopo kwa rangi yake nyeupe.

Mikono hii ikiwa imeshika bofu. Mikono hii huenda ni ya kuosha mtoto ama ameosha ili kuanda uchafu ambayo tena inaweza sababisha ugonjwa wowote katika mwili.

Hapa kuna watu ama waislamu ambao wameshika mitungi zao alafu wameweka wilbari . Huenda wameenda kuhakikisha kuleta maji kwa safari iliyoko ndefu.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa sare zake akiwa katikati ya shamba, amebeba mzigo yake nyuma, hizo ni dawa za kuhakikisha kuwa mimea zimeiva vizuri.

Hapa ni chumba ya maji. Pale kuna tangi ama paipu inayomwaga maji. Pale kuna mama mmoja na mtungi yake mtungi zake ameekelea kwa laini alafu nyuma yake kuna mwanamke pia, ameshika mtungi yake akingoja laini.

Hizi ni uchafu,m matakataka mingi , alafu pale kuna wanawake watatu na mwanaume mmoja wote wakiwa wanasafisha ama kuondoa hizo takataka katika pale.

Mgonjwa mwanamke akiwa amelaswa pale kitanda kama ameangalia juu Kando yake kuna daktari ambaye amefaa koti lake nyeupe akiwa amefungua mdomo ya huyo ili aweze kuangalia tatizo la meno yake.

Hapa watu wamepanga laini wakiwa kwa wingi, wote wamepanga laini ili kupewa chanjo, alafu tena daktari pia wako pale alafu wanawa wengi kama wamefika unakaa kwa kiti ili upewe chanjo.

Kumekuwa na mafuriko ya maji, na kunyesha mingi imeleta maji, maji haya ikiingia kwa nyumba inaweza leta ajali na tena inaweza haribu mali za watu, hii inasababisha hasara kubwa katika jamii.

Hizi ni chupa ambazo ziko kwa rangi nyeupe, zikiwepo ndani ni dawa, hizi ni chupa haswa huwa inatumika ili kuondoa magonjwa katika mimea zilizopo katikati shamba.

Boksi hii, ikiwa imewekwa katika meza. Hapo mbele kuna chupa mbili ya dawa. Hizi ni dawa ambazo hasa hutumia kuwapea chanjo watoto ili kuzuia magonjwa ya baadaye na kuwapea ngozi nzuri.

Mama moja ambaye ni Daktari amekaa pale, kando yake kuna mtoto . Huyu mama ameshika kitabu yake akiandika maandishi alafu tena ako na simu ameweka kwa nini yake . Mbele ya meza wameweka dawa tofauti tofauti .

Mwanamke mmoja daktari ambaye amevaa nguo za kidaktari akiwa ameshika mtoto. Huyu moto huenda ni mtoto ambaye ametoka kuzaliwa amefunika huyu mtoto na leso ya nyeupe.

Mwanamke mmoja ambaye ameleta mtoto wake ili apewe chanjo. Kuna daktari wawili pale wakiwa wanamsaidia. Kando pia kuna watu wengi wamekuja ili waweze kusaidika.

Hii ni dawa inayoitwa virus inayochanjwa watoto walio na miaka kumi na kuenda chini. Hii dawa ukichanjwa kwa watoto inawasaidia wapate nguvu, afya nzuri na tena kuzuia magonjwa ya baadaye.

Kuna chupa ya rangi nyeupe ikiwa pale halafu kuna dawa. Hizi dawa zikiwa zimetoka katika hiyo chupa. Hizi dawa hasa huwa inatumika kupea waliokuwepo na homa.

Daktari moja akiwa amesimama pale akimpea mama ambaye ameketi hapa kwa kiti chanjo kupitia kidole chake. Hapo kando tena kuna watu ama kina mama ambao wamesimama huenda wakiwa katika laini.

Hii picha inatuonyesha wamama wamasai wanne wote wakiwa wamevaa nguo zao za kimasai alafu tena wameeka mtungi zao kwa kichwa wakiwa wanizibeba maji huwenda wametoka kubeba maji kutoka kisima wakielekea kwao.

Hii ni dawa, dawa hii haswa huwa inatumika kuponya ama kutoa kuponya watoto hii inasaidia kama inaweza kuwa ni watu wakubwa, uko na shida pale chini ama wakati wa ngono unapatikana huwa unakula ili kuzuia.

Huyu baba, kuna mama mmoja aliyekaa pale kwa kiti alafu kuna daktari amevaa koti lake nyeupe akiwa anaangalia jicho la huyo msichana huenda ako na shida ndio maana anaangaliliwa shida.

Hapa kuna daktari moja ambaye amefaa goti lake nyeupe akiwa amesimama katikati ya vitanda , vitanda hivi inaweza kuwa ni ya hospitali baluti akiwa manake inatumika ama huwa unapewa wagonjwa.

Hapa kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi pale kwa kiti alafu daktari huyu anafanya anapima huenda ye ako na shida ya masikio alafu kando yake kuna watu wamekuja kwa wingi.

Hapa kuna chupa la dawa, alafu kando yake kuna sindano. Hapa kuna dawa ambayo hasa wanapea watoto chanjo walio na miaka kumi ili kuzuia magonjwa tofauti.

Daktari mmoja ambaye amevaa gauni lake nyeupe, akiwa amesimama mbele ya huyo mama ambaye ameketi pale ili kuangaliliwa shida, huenda huyo mama amekuwa na shida ya meno.

Hpa kuna mama ambaye amelala akiwa ameangalia juu halafu pale kuna daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe kama amefungua mdomo ya ule mama aangalie tatizo meno maanake huyo mama ako na tatizo la meno.

Mwanaume moja ambaye amekuja na mtoto wake hospitali hili apewe chanjo daktari mwislamu ambaye amefunga kichwa lake akiwa anampea huyu mtoto chanjo ilhali mtoto mwenye analia.

Hizi ni dawa. Kuna dawa ambazo ziko kwa chupa na kuna sindano. Hizi ni dawa ambazo hasa huwa inapea kuchanja watoto ili kuepuka maradhi ya baadae na tena wakuwe na nguvu na mwili nzuri.

Mwanamke mmoja daktari akiwa pale akifanya, akifanyia huyo mtoto chanjo. Pale pale tena kuna mwanamke mmoja ambaye ameshika mtoto akiwa tayari kufanyiwa chanjo.

Mwanamke mmoja daktari akiwa pale katika jumba la watoto. Kuna mtoto mmoja ambaye huenda ametoka kuzaliwa ilhali bado kilo. Huyo daktari anamsaidia mtoto kuvalisha.

Hapa ni chumba ambyao kuna wanaume wawili hospitali, kuna moja ambaye amelala katika kitanda ilhali kuna mwengine pale ameketi kwenye kitanda kama ameshika kichwani mwake.

Hapa mama moja amesaidiwa kufanya mazoezi. Huenda alipata ajali ama ako na shida ya miguu, akiwa ameshika mashini zake alafu kando kuna madaktari watatu ambao wamevaa koti lao nyeupe.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa nguo yake kutoka pale tena amebeba bagi ama mfuko mgongoni mwake akiwa katikati ya mimea ya shamba hilo.

Mama mwanamke mmoja akiwa amekuja na mtoto ako hospitali. Pande yake kuna daktari. Huyu ameenda hospitali ikiwa ili aweze kusaidiwa daktari akiwa akijaribu kumwongeleisha huyo mtoto.

Mwanamke mmoja, mama, akiwa pale amekaa kwenye kiti, huku akishika mtoto. Huenda huyo mtoto ni mtoto wake ametoka kumzaa. Huyu mtoto amefunga na leso yake nyeupe.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto. Halafu pale mtoto anafanyiwa mchanjo, huku kuna madakitari wamezunguk. Alafu dakitari moja pale ameenda pale amefungua mdomo la mtoto ili...

Hizi ni dawa za kulevya zikiwa kwa aina tofauti tofauti, kuna zile zilizopo ndani alafu kuna zile zilizo kangwa kama unga .Hizi ni dawa ambazo huwa haipatikani ama haipaswi kutumika.

Wanaume wawili mwanaume mmoja akiwa pale amekaa alafu mmoja huenda ni daktari amesimama huenda anafunza huyu jinsi ya kiume pale tena kwa meza kuna karatasi na kalamu.

Hapa mama mmoja amembeba mtoto wake ili apewe chanjo, ameshika mtoto, alafu pale kuna daktari akiwa amevaa nguo lake, na ameshika sindano akimpa mtoto chanjo.

Hapa ni katika kuna daktari mmoja ambaye ameshika mtoto wake. Alafu pale kuna mama. Huyu daktari amekuja kuangalia ama kuichunguza mtoto ambaye ametoka kuzaliwa pale hospitali.

Hapa ni chumba ya watoto ambao wamezaliwa kabla haijafika siku ambayo imeandikwa na daktari na huenda kilo yao bado iko chini pale ako ndani ya mashini halafu daktari amekaa pale akiwa anona mashini kungalia tatizo ama afya ya huyo mtoto.

Mwanamke mmoja huenda ni daktari akiwa ameshika dawa iliyopo kwenye chupa tofauti tofauti, huenda yeye alikuwa ameshika pale ili kuelimisha ama kutoa tofauti ya hizi chupa mbili.

Hizi ni dawa ambayo mara kwa mara huwa anapea watu ambao ueda walikuwa na maumivu katika miili yao ama wakona shida ili kusaidia wapata nguvu, wapate ngozi na kuzuia magonjwa ya baadaye.

Chupa hii moja likiwepo ndani kuna dawa. Hasa hizi dawa huwa inatumika ambapo mgonjwa ama mtu amekosa damu mwilini huwa inatumika ili kuingeza damu mwili.

Mwanamume mmoja akiwa pale ameketi kwenye kiti. Kando yake kuna daktari ambaye ameshika sindano hili aweze kumpea chanjo huyo mwanamume ambaye amekuja hospitali.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye ni daktari amevaa koti lake nyeupe akiwa ameshika mashine yake akiangalia halafu kando yake kuna mwanamke mwingine amevaa shati lake nyeusi akiwa anajiangalilia huenda akona shida ya macho.

Chupa hii ikiwa na dawa ndani alafu iliyo na kifuniko nyekundu. Mbele yake kuna dawa hasa za rangi tofauti tofauti. Hizi ni dawa ambazo hasa zilitumika kuwapa watu chanjo.

Hizi ni dawa ambazo mara kwa mara hupewa watoto ili wakuwe na nguvu. Tena hizi ni dawa ambazo hupewa mtu aliyekuwa na miaka kumi na kurudi chini. Ili wapate afya nzuri nguvu nzuri.

Hapa ni vitu ama dhulma za kijamii za kienyeji. Haswa hizi vitu hutengenezwa na wamama ama wamama wazee wa kitambo pale kijiji, alafu wanaitengeneza wanaipaka rangi hadi kupendeza alafu wanachukua kuiuza.

Hapa kumekuwa na mteremko wa maji ambayo maji imekuwa mingi na imeingia katika hospitali hilo. Hilo hospitali ambalo limekuwa na maandishi imeandikwa Ahero County Hospital . Hii imeweza leta ajali na kuharibu vitu pale hospitali.

Kwa meza ya rangi yake nyekundu, ikiwa kuna tablet ama kuna mzigo, ya dawa pale kuna chupa ya dawa na nyuma yake, kuna boksi iliyo rangi yake nyekundu, hizi ni dawa ambazo hasa hutumika ili kupunguza maumivu mwilini.

Daktari wawili wote wakiwepo kumsaidia mgonjwa ambaye amelala hapo akilazwa kama angalia juu na amefungwa mdomo. Huenda amekuwa na tatizo ya meno.

Hapa kuna baba mmoja ambaye amekaa pale kwa kiti kama amengalia juu, halafu kuna daktari pale akiwa anamsaidia kufungua ama kuangalia shida ya meno yake.

Kumekuwa na ajali, ambapo magari yamechomeka. Pale, watu pia wameenda pale ili kuona kile ambacho kimetokea. Pale, kuna mtu ambaye ako na pikipiki pia amesimama pale ili kuona kile ambacho kimetokea.

Mwanamke moja ambaye ameketi pale ili apewe chanjo na daktari kupitia mkononi mwake. Halafu pale tena, kuna hasa kina mama ambao wamepanga laini ili wakingoja ifike wamu wao.

Chupa hizi zikiwa ni chupa mbili, ambazo zimewekwa kwa meza. Kando yake kuna boksi. Hizi ni chupa ama hizi ni dawa ambazo haswa, hutumika kuwapea watoto chanjo, watoto walio na miaka kumi.

Hizi ni vitu ama vifaa haswa ambazo ilikua inatumika pale kitambo, na wana mitindo, hasaa wazee wa kitambo walikuwa wanatumia kuicheza, ama walikuwa wanaitumia kama kitamaduni.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi pale katika mtaani, akipewa chanjo na msichana mmoja ambaye amevaa koti lake la kazi. Pale kando kuna magari ambayo ya rangi tofauti yakipita.

Hii ni dawa ambayo haswa haswa huwa inapewa watoto huwa wanapewa kuchanja watoto walio na miaka kumi na kurudi chini. Hii ni dawa ambayo inasaidia mtoto akuwe na ngozo nzuri, nguvu nzuri na tena mwili yake ikuwe na afya na kuzuia magonjwa ya baadae.

Hapa kuna daktari mmoja mwanamke amevaa koti lake nyekundu akiwa ameshika pale akitoa dawa akieka sindano anapima dawa ambayo inahitajika kuchanja napo kuna wa nini wengine daktari wengine wamekaa kwa kiti wakiwa wamefanya kazi.

Mwanaume mmoja akiwa amelala katika kitanda akiwa ameangalia juu. Kando yake kuna daktari ambaye amemfungua mdomo. Uenda huyo mgonjwa amekuwa na tatizo ya meno.

Hizi ni dawa ambayo sanasana huwa ueda kama mtu amepoteza damu ama hana damu katika mwili yake anaipewa na daktari ili kuogeza damu pale mwilini yake.

Chupa hii ikiwa ni chupa moja ambayo ndani yake kuna dawa. Hii ni dawa ambazo hasa huwa inatumika kuongeza damu katika mwili ama inapea nguvu mwilini anapomeza kusaidia uongeze damu.

Mwanaume mmoja akiwa amekaa pale kupewa chanjo, daktari naye ameinama ihali anatafuta sindano ili aweze kupea chanjo huyo mwanaume.

Hii inaonyesha mwanaume mmoja ambaye amekaa hapa kwa kiti. Alafu mbele yake kuna mwanamke mmoja, mama ueda ni daktari akiwa anamsaidia huyu. Amekaa pale akiwa anasoma ama anamuonyesha dalili za ugonjwa ya huyu mgonjwa.

Katika meza nyekundu, pale kumeekwa madawa tofauti tofauti. Hizi ni madawa ambazo haswa huwa daktari anaeza kuwa ameileta pale katika soko ama nchi ili kuweza kuwapea chanjo watoto ama watu.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi ama amelala katika kitanda hilo. Yeye Labda ameumia maanake amefanyiwa bachi pale kwa kichwa na mkononi mwake. Hii kama amelala pale maana anasikia maumivu.

Mama mmoja mwanamke amesimama pale akiwa ameshika mashini zake kwa mkono. Hizi ni vitu ambazo hutumiwa pale chini kufanya mazoezi. Huenda ako akifanya mazoezi ama anafunza watu jinsi ya kutumia hizo mashini.

Chupa hili hasa ndani yake kuna dawa ya rangi yake nyekundu. Hii ni chupa moja ambayo imesimama pale. Kando yake naona kuna miti ambazo zimezunguka hii chupa ya dawa.

Hapa ni ndani ya ambulance . Pale kuna kitanda alafu hapo kuna madawa tofauti tofauti. Huku kando kuna gari yake moja ya rangi nyeupe ikiwa imesimama pale.

Hizi ni dawa kunambili ambazo, haswa haswa Huwa wanapewa watoto walio na miaka Tano Hadi chini ili waweze kuzuia makojoo tena hii dawa inasaidia kuwa na afya nzuri.

Haoa kuna baba mmoja ambaye amevaa koti lake, nyuma yake ama mgongo yake amebeba mtungi, akiwa pale katikati ya shamba la mahindi, mahindi hizo bado ziko ndogo, hii baba ameshika akiwa anaosha hii mahindi.

Kuna mama pale akiwa amesimama halafu kuna mama mwengine kando yake. Wate wakiwa, mwenye amevaa gauni yake nyeupe akiwa anachota maji kama ameshika mtungi yake halafu ameangalia kando kama amefungua taa la maji.